Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo kuna bidhaa mingi za usafi zimepangwa kwenye rafu kama vile jik na zinginezo. Kwa juu kuna taa za dari ambazo zinaongeza mwangaza wa kutosha.